Watu wanne wakifanya kazi kwa pamoja ofisini wanaonekana wamezunguka meza yenye karatasi na kompyuta mpakato wakionekana kujadiliana kwa makini. Mmoja wao anaelekeza kidole kwenye skrini ya kompyuta huku wengine wakisiliza kwa makini. Mazingira ya ofisi yana mwonekano wa kisasa na mwanga wa kutosha. Hii inaonyesha ushirikiano wa kikazi au mjadala wa timu kuhusu mradi fulani.

Mtu anayetumia kompyuta kwa ajili ya kujifunza mtandaoni anaonekana. Juu ya kiibodi kuna maandishi na vielelezo za kidijitali vinavyoashiria teknolojia ya kisasa ya elimu, ikiwa ni pamoja na alama za vitabu, kompyuta, hati na nyumba. Mandhari hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika sekta ya elimu, ambapo wanafunzi wanaweza kupata maarifa kwa njia ya mtandao bila kuhitaji kuwepo darasani kimwili.

Huyu ni mwanafunzi anaye endelea masomo kwa njia ya mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Mwalimu yuko kwenye skrini ya laptop akiandika na kufundisha hesabu kwenye ubaoni. Mwanafunzi ameketi mezani amevaa headphones na anachukua madokezo kwenye daftari. Kulia mwa picha kuna kikombe ikionyesha mazingira ya kujifunzia nyumbani au nje ya darasa.

Haya ni mazingira ya darasani ambapo mwalimu anamsaidia wanafunzi wanaotazama kompyuta mpakato. Kwa sasa wanaonekana kuwa na hamasa na furaha wakionyesha ushirikiano na umakini kwenye kile wanachojifunza. Malimu amesimama karibu nao akieleza au kufuatilia kazi yao kwa makini jambo linaloashiria mtindo wa ujifunzaji unaohusisha teknolojia na usaidizi wa karibu kutoka kwa mwalimu.

Huyu ni mvulana mdogo akiwa ameketi kwenye kochi akitumia kompyuta mpakato huku akiwa amevaa headphones za kijani na nyeusi. Anatabasamu kwa furaha, jambo linaloashiria kuwa anafurahi kile anachokifanya huenda ni mawasiliano ya mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kidijitali. Kando yake kuna begi la shule na mazingira ya ndani ya nyumba inaonyesha kuwa ni sehemu ya kawaida ya nyumba.

Mtu mmoja anaonekana akiandika kwenye daftari huku akitumia kalamu ya rangi ya samawati na mkono wa kulia. Mbele yake kuna kompyuta mpakata ambayo imeepusha kwa mkono wa kushoto akionekana kuwa anafanya kazi au kujifunza kwa njia ya kidijitali. Amevaa koti la rangi ya machungwa juu ya mavazi mengine na mazingira yanaashira uwepo wake katika sehemu ya kazi au kusomea.

Hili darasa ya mtandaoni ambapo mwanafunzi anashiriki mafunzo kupitia kompyuta mpakato. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akiandika maelezo ya somo kwenye ubao mweupe huku mwanafunzi akiandika madokezo kwenye daftari. Vifaa vya kuandika kama kalamu na penseli viko mezani pamoja na simu ya mkononi na vitabu. Mazingira yanaonyesha matumizi ya teknolojia kama elimu ya kidijitali ambapo wanafunzi wanaweza kujifunza kutoka mahali pamoja kupitia mtandao.

Msichana mdogo anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta akitazama kwa makini skrini inayoonyesha jedwali au chati. Amekaa kwa mtindo wa makini. Amevaa miwani na earphones , jambo linaloashiria anashiriki kwenye masomo ya mtandaoni au darasa la kidijitali. Karibu naye kuna mafaili mengi yaliyojazana, makaratasi na vitu mbalimbali ya shule mezani.

Mwalimu akiwa darasani na wanafunzi wakijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato wanaonekana. Hii ni ishara ya matumizi ya teknolojia katika kuboresha elimu hasaa maeneo yenye rasilimali chache. Wanafunzi wanaonekana kuwa na hamasa na ushirikiano mkubwa katika kujifunza, kupitia njia ya kidijitali. Mwalimu anachukua jukumu muhimu kama daraja, kati ya maarifa na teknolojia mpya.

Mtu ameketi sakafuni au juu ya benchi akiwa amevua viatu na miguu imekunjwa. Anavaa fulana nyeupe na suruali ya jeans na anatumia kompyuta mpakato aina ya apple akiwa katika mazingira ya mwanga wa asili, huenda karibu na dirisha. Mikono yake ipo kwenye kibodi akionekana kushughulika na kazi fulani.

Mwanaume anajifunza akitumia kompyuta mpakato akiwa ameketi mezani. Anaonekana anaandika kwenye daftari huku akitazama kompyuta akionekana kuwa makini na aliyelenga kujifunza. Mazingira yanayomzunguka ni safi na tulivu yanayofaa kwa masomo ya mtandaoni au kazi ya nyimbani. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu au kazi ya nyumbani.

Mwanamume anaonekana akitazama kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Kwenye skrini ya laptop kuna picha ya video inayoonyesha mwanamume mwingine akichora grafu za biashara na mchoro wa balbu ya mwanga ikionyesha dhana au mawazo. Kando ya laptop kuna kikombe cheupe cha kahawa kilichowekwa sahani na pia kuna lenzi ya kamera au kikombe kingine cheusi.

Mikono ya mtu inaonekana ikicharaza kwenye kibodi cha kompyuta ndogo. Mikono imeangaziwa ikionyesha umakini katika kazi. Skrini ya laptop inaonekana ikiwa wazi labda ikiwa na programu ya urahili wa uhandishi au kivinjari cha wavuti. Nyuma ya laptop kuna skrini nyingine ya kompyuta kubwa ikionyesha mazingira ya kazi yenye vifaa vingi. Picha inatoa hisia ya tija, kazi ya ofisi au kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizofungwa kwa mkia wa farasi akiwa amekaa kwenye dawati ya mbao mbele ya kompyuta ya mezani inaonekana. Anatabasamu na kuinua mkono wa kulia labda akidunga mkono au kusalimia mtu kupitia simu ya video. Amevaa fulana enye rangi mchanganyiko ya pinki na nyeupe. Kwenye dawati kuna kibodi cha kompyuta panya na daftari wazi.

Mwanamke anaonekana kuwa na mwanafunzi akiwa ameketi kwenye meza ya mbao kufuatilia somo la mtandaoni kupitia kompyuta yake ndogo. Kwenye skrini ya laptop , kuna mwalimu akifundisha na akionyesha kitu kwenye ubao mweupe. Mwanafunzi huyu anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari lake lililo wazi. Kuna vitabu na daftari jingine la rangi ya zambarau vimewekwa karibu naye.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi, nywele fupi zilizonyolewa au zilizopakwa rangi nyeupe, na miwani ya macho amevalia shati yenye mikono mirefu ya rangi nyepesi. Amekaa ndani ya kiti cha treni au basi karibu na dirisha kubwa linaloonyesha mandhari ya nje iliyofifia. Mwanaume huyu anaonekana akitabasamu na anaangalia chini kwenye daftari lake akiandika kwa kalamu. Pia kuna kompyuta ndogo iliyofunguliwa karibu na yeye kwenye meza ndogo.

Huyu ni mtu akifanya kazi au kujifunza kwa njia ya mtandao akiwa nyumbani. Anatumia kompyuta na vichwa vya sauti kushiriki mazungumzo ya video. Mezani kuna karatasi zilizo na grafu zikionyesha uchambuzi wa data au masomo. Mtu mwingine anaonekana kwenye skrini ikionyesha mawasiliano ya moja kwa moja.

Hii ni sehemu ya maktaba yenye rafu ndefu zilizojaa vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu. Mwanga wa dari unaangaza vyema eneo lote, likitoa mazingira tulivu ya kujifunza. Upangaji wa vitabu unaonyesha mpangilio mzuri na urahisi wa kuvipata. Njia kati ya rafu ni nyembamba, ikiashiria matumizi bora ya nafasi. Hii ni sehemu muhimu ya elimu iliyochochea usomaji na utafiti.

Hili ni chumba cha kompyuta kilicho na mabara na mashine mbalimbali. Kwenye safu moja kuna kompyuta za mezani zenye kibodi. Kompyuta zote zinaonyesha programu na vipengele vinavyotumika kwa mafunzo ya somo la kompyuta au elektroniki. Ukumbi wa chumba huu umewekwa vizuri, ukiwa na mapazia mekundu kwenye dirisha upande wa kushoto

Hiki ni chumbe chenye vitanda viwili vya mbao vilivyopangwa kwa usafi, kila kitanda kina neti ya mbu iliyoning'inizwa kwa ustadi kutoka juu na amshuka meupe yaliyofuliwa vizuri, sakafu inaonekana kuwa safi ikiwa na tiles za kijani na nyeupe, dirisha iliopo nyuma inapitisha mwangaza ya kutosha ikiongeza mwonekano wa utulivu ndani ya chumba.

Hili ni darasa zenye madawati ya kisasa yaliyoandikwa maandishi yanayoashiria mchango wa serikali au shirika fulani katika kuyatoa. Madawati haya yamepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye sakafu ya saruji. Kuta za darasa zimepakwa rangi ya buluu na nyeupe na kuna madirisha yenye vioo na vizuizi vya chuma vinavyoruhusu mwanga mwingi kuingia. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa safi na yanayofaa kwa shughuli za masomo.

Chumba hiki ni darasa kubwa lenye madawati mengi yaliyopangwa kwa mpangilio wa kawaida. Kwenye upande mmoja kuna madawati makubwa, na dirisha linalowezesha mwanga wa asili kuingia. Sakafu ni ya mbao na kuna eneo la walimu lililopangwa kando ya darasa. Dari pia ipo ili kuruhusu mwanga kuingia ndani. Mandhari hii inaonyesha mpangilio wa kawaida wa chumba cha shule, unaosaidia katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi na kuimarisha mchakato wa elimu

Hii ni sehemu ya ndani ya maktaba. Kuna ngazi za kupandia zilizounganishwa na uzio wa chuma na mbao juu kwa usalama. Pembeni mwa ngazi kuna rafu kubwa ya vitabu iliyojaa vitabu mbalimbali vya kusoma. Mandhari ya ndani ni safi na ina mwanga wa kutosha ikiashiria mazingira bora ya kujisomea. Meza na viti vinaonekana kwa mbali vikionyesha kuwa kuna sehemu ya wanafunzi au watumiaji wa maktaba kuketi na kusoma.

Hili ni kundi la vijana waliokaa katika darasa au ukumbi wa mafunzo wakiwa na kompyuta mpakato. Wanaonekana kushiriki katika mafunzo ya kiteknolojia. Mazingira yanaonyesha hali ya umakini na ujifunzaji yakidokeza kuwa washiriki wanajifunza ujuzi wa kidijitali au programu maalum.

Haya ni maabara ya kisasa ya shule au chuo yenye vifaa kamili kwa ajili ya masomo ya sayansi kama vile kemia, fizikia au biolojia. Meza ndefu za kazi zina sehemu za bomba za maji ya gesi pamoja na sinki za maabara. Mandhari ni safi yenye mwangaza mzuri na nafasi ya kutosha kwa wanafunzi kufanya majaribio kwa makundi.

Hiki ni chumba cha malazi ya wanafunzi kilicho na vitanda aina ya double decker . Kila kitanda kina godoro na mashuka yaliyopangwa vizuri. Kati ya vitanda kuna kabati jeupe lenye sehemu ya kuhifadhi vitu na kioo cha kujitazama. Sakafu ni ya mbao na nyuma kuna mlango unaoelekea kwenye sehemu ya kuogea au choo.

Picha ya darasa tupu au ukumbi wa mihadhara uliyopangwa vizuri unaonekana. Kuna safu nyingi za viti vya wanafunzi ambavyo vina kiti cha blue na meza ndogo iliyounganishwa mbele. Sakafu umefunikwa na zulia la kijani. Nyuma ya chumba kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili. Chumba kinaonekana kuwa tayari kwa ajili ya darasa au tukio la kielimu.

Hiki ni chumba cha bweni kilicho na vitanda vya ghorofa. Kila kitanda kimetandikwa vizuri kwa mashuka safi ya rangi tofauti. Pembeni kuna dawati na kiti kwa ajili ya kujisomea. Mazingira haya yanaonyesha hali nzuri ya makaazi ya wanafunzi shuleni au chuoni

Hiki ni chumba cha malazi chenye msingi. Inaonekana kuwa sehemu ya miundombinu ya elimu hasa kwa waanfunzi ya shule ya upili, chuo cha kati au chuo kikuu. Kitanda cha mtu mmoja chenye shuka na blanketi ya rangi ya blue kinaonekana na kuna meza ya kusomea imewekwa pembeni mwa kitanda na kiti cha plastiki chenye sehemu ya mgogoni ya rangi nyekundu.

Chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi wa kuvutia kinaonekana. Katikati ya picha kuna kitanda chenye fremu ya chuma ya rangi nyeusi na mbao kikiwa na shuka na duvets nyeupe safi. Pembeni ya kitanda upande wa kushoto kuna neti nyeupe ya mbu yenye michoro ya buluu iliyoning'inia kutoka juu ikionyesha ulinzi dhidi ya wadudu. Sakafu ina vigae vyenye muundo wa rangi ya kahawia na njano ukitoa mwonekano wa joto.

Hawa ni wanafunzi wakijifunza katika darsa la kompyuta, mwalimu anawaelekeza wanafunzi kwenye kompyuta kwa karibu ili kuhakikisha wameelewa somo, mazingira ya darsa ni safi na yana vifaa vya kisasa vya tehema, hii ni dalili ya juhudi za kuboresha elimu kwa kutumia teknolojia.

Darasa au jumba cha kujifunza kilicho na samani na vifaa vya elimu inaonekana. Ukuta kulia na wa mbele imepakwa rangi kijani kibichi. Kuna meza ndefu ya kahawia na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kuelekea mbele ya jumba. Katika sehemu ya mbele ya jumba upande wa kulia kuna skrini kubwa nyeupe ya projector iliowekwa ukutani karibu na skrini hio kuna dawati au meza ndogo nyeupe.

Hiki ni chumba kinachoonekana kama maktaba au chumba cha kusomea. Kuna safu kadhaa za meza za kusomea zilizotengenezwa kila moja ikiwa na viti viwili na vizuizi vya mbao vilivyowekwa katikati ya meza ili kutoa faragha ya wasomaji. Juu kuna taa za umeme zilizowekwa kwenye dari yenye mfumo wa kigai. Madirisha marefu yamewekwa upande wa nyuma wa chumba yakiwa na mapazia ya bluu. Inaonekana kuwa ni sehemu iliyotulia na iliyopangwa kwa ajili ya kujifunza au kusoma.

Hiki ni chumba cha mwanafunzi kilicho na kitanda kimoja. Televisheni ya zamani juu ya meza iliyowekwa ukutani na vifaa vingine vya kibinafsi. Kuna picha zilizobandikwa ukutani zikionyesha mapambo ya kujieleza kwa mhusika. Chumba kinaonekana kuwa na mpangilio rahisi lakini kuridhishwa kwa matumizi ya kila siku.

Safu ya nyumba au vyumba vilivyo jengwa kwa mtindo unaofanana liko katika eneo la makazi linaonekana. Nyumba hizo zimejengwa kwa matofali ya mawe enye rangi ya kahawia na kijivu na zimepakwa shuka nyeupe kwenye pembeni sehemu ya juu. Vipengele vinavyo tokeza ni milango na madirisha enye rangi ya kijani kibichi enye kungaa ambayo yanatoa mvuto maalum kwenye majengo.

Hii ni hafla ya utoaji wa cheti katika shule ya upili ambapo wanafunzi wamevaa sare rasmi za shule. Mwanafunzi mmoja anapokea cheti kutoka kwa mwanamke aliyevaa rasmi huku walimu na wanafunzi wengine wakiwa wamesimama karibu na kushuhudia tukio hilo. Hafla hii inaonekana kufanyika ndani ya jengo la kanisa au ukumbi wa shule.

Hawa ni wanafunzi wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni wakiingia kwa maandamano kwenye ukumbi wa shule. Mandhari inaonyesha kuwa ni siku ya maadhimisho ya utamaduni katika shule kama inavyoonekana kwenye bango lililopo ukutani. Wanafunzi wamevalia mavazi ya shughuli ya makabila mbalimbali ya Kenya na wanaonekana kuwa na furaha. Ukumbi umepambwa kwa rangi za bendera ya taifa kuashiria mshikamano wa kitaifa.

Watoto wawili, wakifanya majaribio ya sayansi, chini ya usimamizi wa mwalimu, wanaonekana. Inahusiana na sekta ya elimu, hasa katika ngazi ya elimu ya sekondari, ikisisitiza, ujifunzaji na vitendo katika masomo ya sayansi.

Mtoto mvulana akishiriki katika shughuli ya kujifunza akicheza na kadi za namba au herufi. Anaonekana amevalia shati la buluu na anaonekana akishika kadi moja mkononi huku zingine zikiwa zimetawanyika mezani. Nyuma yake kuna jiko au eneo la dining likiwa na viti vya kikaango na kabati za mbao kuashiria mazingira ya nyumbani au shule.

Mschana anayeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana akifurahi shughuli ya kuchora akiwa na mwanaume anayemsaidia huenda ni mwalimu wake. Wote wawili wanavaa apron ishara kuwa wako kwenye darasa la sanaa. Meza yao imejaa rangi na michoro na moja wa michoro onaonyesha mandhari ya machweo. Mschana anaonekana kwenye mwenye furaha na anashiriki kwa makini akifuata mwongozo wa karibu.

Hili ni darasa la watoto wa elimu ya awali wakiwa wamekaa katika duara kwenye mkeka wa bluu. Watoto hao pamoja na walimu wao wawili wanashiriki katika shughuli ya kujifunza au mazungumzo ya pamoja darasani. Kuta zimepambwa na picha. Begi za watoto zimehifadhiwa ukutani na kuna vifaa vya kielimu mbele yao. Mazingira haya yanaonyesha mfumo wa elimu shirikishi unaolenga kujenga ushirikiano, mawasiliano na maendeleo ya kijamii kwa watoto.

Huyu ni mtoto mwenye ulemavu wa kuona, akisoma maandishi ya nukta nundu kwa kutumia vidole vyake. Mwalimu au mlezi aliye upande wake wa kushoto anamsaidia kwa furaha, akionyesha mshikamano na msaada wa karibu. Mtoto anaonekana kuzingatia kwa makini maandiko hayo kwa kugusa herufi. Mazingira haya yanaonyesha elimu jumuisha na usaidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Mvulana mwenye ulemavu wa viungo akiwa anatumia kifaa maalum cha kusaidia kutembea anaonekana amevaa mavazi maalum ya kusaidia mwili kuwa sawa na kifaa hicho kimebuniwa kumsaidia kusimama na kutembea kwa usalama. Anaonekana kuwa mwenye furaha na anafurahi mazingira yanayomzunguka. Mazingira ni ya nje yenye nyasi nyingi na vifaa vya kuchezea nyuma yake.

Hili ni darasa la shule ya awali ya chekechea ambapo watoto watatu, msichana mmoja na wavulana wawili wamekaa kwenye meza mbili nyeupe zenye miguu ya blue . Wanaonekana wakicheza au kujifunza kwa kutumia vitu vidogo vilivyotawanyika mezani. Nyuma yao kuna ubao mweupe wa kuchorea na ukuta uliopambwa na herufi za alfabeti, namba na picha mbalimbali za kufundisha zikionyesha mazingira rafiki kwa ajili ya kujifunzia.

Mwanamke mwenye ulemavu wa kuona akitumia kifaa maalum cha breli kilichounganishwa kwenye kompyuta anaonekana, ikiwa mahali pa kazi au mafunzo. Amevalia sare ya rangi nyeupe na tabasamu usoni. Mazingira yake yanaonyesha usafi na mpangilio mzuri yakiwa na mimea ya kijani mezani.

Huyu ni mtoto aliyeko darasani au katika mazingira ya kujifunzilia. Ameunganishwa na vifaa vya rangi vinavyomsaidia kukuza ustadi wa mikono na utambuzi. Mtoto anashughulika kwa makini na kwa bidii na vifaa hivyo mezani. Mazingira yana rangi zinazovutia na kuta zimetengenezwa ili kuwa sehemu rafiki kwa watoto, zikizingatia mahitaji maalumu ya kielimu

Huyu ni kijana mwenye mahitaji maalum akiwa ameketi mezani na kutumia kompyuta mpakato. Amevaa sweta ya rangi ya chungwa na anaonekana kuwa makini na kile anachofanya kwenye kifaa chake. Mazingira ya chumba yanaonekana kuwa ya maktaba au sehemu ya kujifunzia yenye rafu zilizojaa vitabu na mimea ya ndani. Hali hii inaashiria ujumuishaji wa teknolojia na elimu kwa watu wenye ulemavu.

Mwalimu ameketi karibu na mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa. Wote wawili wanaangalia kwa makini kitabu kilichofunguliwa mezani. Kalamu za rangi zimetawanyika mezani na mazingira yanaonyesha mazingira ya elimu ya mahitaji maalum ya usaidizi karibu na uelewa.

Mwalimu mwanamke na wanafunzi wake labda katika darasa la shule ya msingi au kichwa cha elimu inaonekana. Mwalimu ambaye amevaa rinda ya rangi ya chungwa na kitambaa cheupe shingoni amesimama mbele na anaonekana akifundisha kutumia ishara za mikono. Ameinua vidole viwili vya mkono wake wa kulia akielekeza kwa wanafunzi. Mbele yake upande wa kushoto kuna mwanafunzi wa kiume aliyepiga ishara kama hiyo na vidole viwili vya mkono wake wa kushoto.

Picha inaonyesha msichana mdogo mwenye tabasamu pana na miwani akiwa ameinua kiganjo chake kuelekea kamera. Kiganjo chake kimepambwa kwa rangi ya kijivu, kijani na manjano likionyesha kuwa amekuwa akifanya sanaa au mchezo na rangi. Anashikilia brashi ndogo ya kuchorea kwa mkono mwingine. Amevaa shati la manjano.

Huu ni mkono wa mtu ukisoma maandishi ya nukta nundu braille. Braille ni mfumo wa kusoma kwa watu wasioona kwa kutumia vidole. Mfumo huu huongeza fursa za elimu kwa watu wenye ulemavu wa kuona. Ni njia ya kuwawezesha kupata taarifa kama watu wengine.

Huyu ni msichana akiwa katika kikao cha mafunzo maalumu mbele ya kompyuta huku akisaidiwa na mwalimu. Msichana huyu amevaa kifaa maalumu kichwani kinachoonekana kutumika kwa ufuatiliaji na shughuli za ubongo au mafunzo ya akilini. Mwalimu anaonekana kuelekeza kwa makini, ishara ya msaada wa karibu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu.

Ni mkono wa mtu akiweka vidole vyake mbele juu ya ukurasa ulioandikwa kwa breili. Vidole vimeelekezwa kwa upole kwenye nukta zilizoinuka kwa breili ikionyesha mchakato wa kusoma kwa kutumia hisia za kugusa. Ukurasa huu unaonekana kuwa sehemu ya kitabu au hati iliyofungwa na pete za chuma chini. Picha inawakilisha njia ambayo watu wasioona hutumia kusoma na kupata habari.

Mwanamke anayewasiliana kwa lugha ya alama kupitia mkutano wa mtandaoni kwenye kompyuta anaonekana, anaonekana kuwa na furaha na ameongozwa na nia ya kuwasiliana kwa ufanisi na mwingine. mazingira ya ndani ni safi na yenye mwangaza wa kutosha yanaoonyesha hali bora ya kujifunzia au kufundisha.

Mwalimu au msaidizi wa kifundisha akiwa ameinama na kumsaidia msichana mdogo kusoma au kujifunza kusoma kwa kutumia kupitia komputa kibao anaonekana. Msichana anaonekana akiwa amejikita kwenye skrini ya komputa kibao na anaonekana kuwa na sifa za Down syndrome akionyesha elimu jumuishi. Mwalimu anaonekana akionyesha kitu kwenye skrini kwa upole na tabasamu. Nyuma yao kuna ubao mweusi au kijani na mapambo ya darasani inayoonekana upande wa kushoto.

Mwalimu na mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ya kielimu wakihusika kwenye shughuli ya ujifunzaji wa karibu wanaonekana. Mwalimu anakaa karibu na mwanafunzi wote wawili wakiwa na furaha. Mwanafunzi anasoma kitabu cha maandishi ya nukta nundu kinachotumika na watu wasioona au wenye uoni hafifu.